Watu watatu wawili wakionekana kwa wazi vizuri, wavulana mbao wanatumia komputa moja akiwa anamsaidi mgine.

Mtu anaonekana kubofya kompyuta lake. Ndani ya skrini, kunaonekana kuwa na watu wa jinsia tofauti tofauti.

Kikombe, kitabu na kalamu viko kando ya kompyuta ambayo inatumika katika masomo.

Mvulana ambaye anakaa kuwa mwanafunzi amefurahia akitazama. Mbele yake kuna daftari na kompyuta.

Wanaume wawili wameketi chini katika meza. Mmoja anaonekana kumfunza mwingine kupitia kompyuta.

Mwanaume ameketi chini akitumia komputa yake ambaye inaonekana kuwa anafanya utafiti wa kitu fulani.

Mwanafunzi anaonekana kuwa anatabasamu akiangalia. Ako mbele ya kompyuta ambayo iko juu ya meza

Watu ambao wameketi wanaonekana kuwa katika mafunzo kwa kuwa kuna wengine wanaonekana mbele yao ndani ya skrini.

Mwanaume pamoja na mwanamke wameketi na kuitazama skrini ya kompyuta iliyo na maandishi.

Mwanafunzi mvulana anaonekana kuwa ameketi akisoma kupitia kwa kompyuta.

Mtu ambaye ameshikilia kikombe, anaonekana kubonyeza kompyuta lake. Mbele ya skrini, kuna maandishi yaliyoandikwa online study .

Mwanafunzi msichana ameketi chini na anaonekana kuwa anasoma kupitia kompyuta akiandika katika daftari lake.

Mwanafunzi anaonekana kuwa anasoma kupitia kompyuta. Ndani ya skrini anaonekana kuwa ni mwanaume ambaye anafunza.

Mwanamke ambaye anakaa kama daktari ameshikilia rununu lake. Pia, kuna kompyuta nyeupe iliyo juu ya meza.

Mikono inaonekana kubonyeza kompyuta nyeusi kwa ishara ya kusoma au kuandika kitu.

Rununu ambayo inaonekana kutumika katika shughuli za darasa. Mbele pia kuna skrini iliyo na maandishi.

Mwanamke aliyevalia miwani anaonekana kuwa anawafunza watu walio ndani ya kompyuta.

Mwanamke ameketi na kutabasamu. Amevalia miwani. Ameshikilia kalamu katika mkono wake mmoja na daftari kwa mkono mwingine.

Kuna kompyuta ambayo mwanamke anaonekana kuwa amesimama, na anafunza mwanafunzi anayetazama.

Wanafunzi wasichana wameketi wakitabasamu, wanaonekana kuwa wanatumia kompyuta katika darasa.

Mwanamke mmoja ameketi katikati ya njia akiwa anatazama kompyuta yake.

Msichana mdogo mrembo ambaye anaonekana kutazama katika kompyuta yake ameketi katika kiti nyeupe.

Mtu ameketi ndani ya kompyuta. Anaonekana kushika daftari iliyo nje ya kompyuta ambayo ni rangi nyekundu.

Mwalimu ambaye anaonekana kuwa anabovya kompyuta akiwafundisha wanafunzi wasita. Wawili vijana, na wanne wasichana.

Mtu ameketi akiwa amekunja miguu labda kwenye kingo ya dirisha au sehemu tambarare ya chini. Anatumia kompyuta ndogo ya rangi ya fedha.

Mchoro wa kidijitali unaoonyesha dhana ya kujifunza mtandaoni. Kuna kompyuta mpakato iliyowazi upande wa kulia wa picha ikiwa na vitabu kadhaa vinavyoonekana kutokea ndani ya skrini yake.

Wanafunzi watatu , mmoja akiwa msichana wawili wakiwa wavulana wanaonekana kusoma kupitia kwa kompyuta nyeusi.

Mwanamke mmoja anayeweza kuwa mtaaluma au mwalimu ameketi mbele ya kompyuta mpakato na skrini kubwa ya televisheni iliyowekwa ukutani.

Kijana mdogo wa kiume, ambaye anaonekana kuwa mwanafunzi, akiwa ameketi mezani na anajifunza, au anafanya kazi zake za shule, amevaa vipokea sauti vyeupe masikioni.

Mwanamke mweusi ambaye ana rasta ndefu ameketi mbele ya kompyuta mezani. Kuna skrini kubwa ya kompyuta inayoonyesha mkutano wa video na washirika wengi.

Kundi la watu wamekaa mezani wakionekana kushiriki katika mkutano au kipindi cha kufanya kazi unaohusiana na masuala ya kidijitali au programu za mafunzo.

Chumba cha kulala. Kuna kitanda cha juu na chini ambalo kimetandikwa vizuri. Kuta ni la rangi ya nyeupe.

Darasa lililo la Kuta lenye rangi nyeupe. Ndani yake Kuna viti ,vilivyopangwa kwa ulaini. Viti zimeshikanishwa na meza.

Watu wanaonekana kuwa wameketi katika masomo au mazungumzo fulani. Wako na makompyuta juu ya meza.

Chumba kinachoonekana kuwa ni cha kulala. Kuna vitanda vya juu na chini vilivyotandazwa kwa blanketi nyeupe.

Chumba ambacho kinaonekana ni cha kulala. Kina rangi za manjano, kuna kitanda kilicho tandikwa vizuri.

Chumba ambacho kinaonekana ni cha kulala. Kuna vitanda pande wa kushoto na pande wa kulia. Pia kuna meza na viti viwili.

Wanaume walio katika chumba cha kufanyia mazoezi. Mmoja ambaye amevalia shati ya samawati anaonekana kuinua vifaa za kupima nguvu.

Chumba cha kulala kinachoonekana kuwa ni cha kifahari, kuna kitanda kubwa ambalo limetandikwa vizuri.

Wanafunzi wanaonekana kuwa wanasoma kupitia vipakatalishi katika chumba kinachoonekana kuwa kama darasa au maktaba.

Chumba cha kulalia ambacho kina kitanda cha mbao. Kando yake kuna kiti pamoja na meza ambalo linaonekana ni la kuandikia.

Eneo ambalo linaonekana kuwa ni la kuogelea kwa watu ambao huenda katika mapumziko. Kuna viti vya kukalia na maji safi.

Chumba kinachokaa ni cha kulala, kina vitanda vitatu ambazo vimetandikwa kwa rangi ya kijani kibichi.

Darasa ambalo halina wanafunzi. Kunaonekana kuwa na meza ambazo zimepangwa kwa ulaini na viti vya rangi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi.

Watu hasa wanaume wanaonekana kuwa katika mashindano ya kuogelea. Wote wameruka ndani ya maji.

Timu mbili zinacheza mchezo wa kandanda moja ikiwa na jezi nyeupe na nyingine ikiwa na jezi nyeusi.

Kituo ambacho kinaonekana kuwa darasa au mahabara ya kompyuta.

Wanaume wawili wameketi katika meza. Wanaonekana kuwa katika chumba cha kusoma vitabu au maktaba.

Wanaume wako katika kiwanja wanaonekana kuwa wanacheza mchezo wa kandanda. Nje ya uwanja kuna miti mirefu.

Eneo linaloonekana kama chumba cha watu kulala. Kuna vitanda vya juu na chini ambazo zimetandikwa.

Chumba cha kulala kinachoonekana ni kama cha wanafunzi wa shule la upili, kuna vitanda vya juu na chini.

Mwanamke anacheza mchezo wa tenisi kwenye uwanja wa samawati. Amevalia mavazi mepesi ya michezo. Anaonekana kujiandaa kupiga mpira na rundo lake.

Kundi la watoto au vijana wakiwa wamevaa jezi za mipira wa miguu wakicheza kwenye uwanja wa mchanga mwekundu. Mchezaji mmoja amevalia jezi ya njano na mwingine amevalia jezi ya samawati na nyeupe.

Ukumbi mkubwa wa mihadhara au mikutano ukiwa na viti vingi vilivyopangwa kwa safu zilizopanda juu kama vile katika ukumbi wa michezo au chuo kikuu.

Safu ndefu za meza za kompyuta kila moja ikiwa na kompyuta ya mezani na skrini yake zilizopangwa vizuri ikiwezekana katika chuo, shule au kituo cha mafunzo.

Darasa au maabara ya kompyuta ambapo wanafunzi kadhaa wamekaa kwenye dawati, kila mmoja akiwa mbele ya kompyuta yake.

Chumba kidogo cha kulala na kusomea, kinachoonekana kua cha kisasa na chenye mpangilio mzuri, labda katika hosteli ya wanafunzi. Upande wa kulia kuna meza ya kusomea yenye kiti, kompyuta ya pajani, na taa ya meza.

Chumba kikubwa kilichopambwa kwa mtindo wa kitamaduni chenye samani za mbao zenye rangi nyekundu iliyokolea. Kuna seti kadhaa za viti na meza za mbao zilizopangwa kwa ajili ya kuketi au kupumzika au kukutana.

Chumba kinachoonekana kuwa chakula cha kulala au chumba cha mgeni. Kuna meza ndogo ya mbao na kitu ambazo hutumika na mwanafunzi wakati wa kusoma.

Chumba kikubwa ambacho kinafanana na maabara au darasa ya kompyuta kuna safu nyingi za meza na viti zikiwa zimepangwa kwa utaratibu.

Vikombe vya dhahabu vimepangwa kwa wingi kwenye meza, vikionyesha mafanikio makubwa au ushindi katika mashindano mbalimbali.

Chumba kinachoonekana kua cha kulala cha hosteli au bweni ya wanafunzi chenye vitanda vya ghorofa. Kuna seti mbili za vitanda.

Chumba kidogo cha kulala chenye kitanda cha ghorofa kilichotengenezwa kwa chuma jeusi. Juu na chini ya kitanda kuna magodoro yaliyofunikwa na shuka zenye michoro tofauti.

Darasa tupu lisilo na wanafunzi. Kuna meza ndefu za kijani kibichi na viti vya samawati na kijani, vilivyopangwa safu wima na ubao mweusi.

Mwanamume mmoja ambaye anaonekana kuwa katika kituo cha kusoma au maktaba, anachukua kitabu kutoka kwenye rafu.

Watu wanne wamesimama wakitazama marununu zao. Wawili wanaonekana kuwa wasichana na mmoja mwanamume.

Wanawake wanne na msichana mmoja wamesimama kwa furaha na wanatabasamu. Msichana huyo anakaa kuwa mwanafunzi.

Kundi la wanafunzi, wengi wao wakiwa wamevalia sare za shule zenye mashati meupe na suruali nyeusi, wako nje wamekaa na wengine wamesimama kwenye nyasi.

Mwanamke ameketi chini na anaonekana kuwa amefunga macho. Anashika daftari lake kuonekana kuwa anasoma kwa kutumia ishara.

Mwanaume ameketi katika machela anaonekana kuwa amefurahia na ameshikilia begi.

Wanafunzi wanaoonekana kuwa wa masomo maalum wameketi ndani ya maabara. Kuna mwnamke anayeonekana kumsaidia mvulana mmoja.

Mwalimu mwanamke anaonekana kumfundisha mwanafunzi mvulana masomo ya ishara.

Msichana ambaye amevalia miwani anaonekana kufurahia akicheza kwa bidhaa vya watoto. Ametabasamu.

Mwalimu pamoja na mwanafunzi wanaonekana kuwa wanatazama katika kompyuta.

Mwanaume anaonekana kumtazama msichana mdogo ambaye anakaa kuwa na ugonjwa wa down syndrome .

Wanafunzi wako katika darasani. Mmoja anaonekana kuwa ameinua mkono ili kujibu swali na mkono wake mwingine unaonekana kuandika.

Mwalimu mwanamke anaonekana kuwa anamfunza mtoto msichana. Anaonekana pia kuwa ana furaha tele.

Wanawake wawili wameketi chini kwenye meza na karatasi mbele yao wakitabasamu na kuangaliana.

Mwalimu anaonekana kumshika mwanafunzi, ambaye anakaa kuwa ako katika chuo cha wanafunzi wa mahitaji maalum.

Wasichana watatu wameketi wakitabasamu. Wanaonekana kuwa wanafuzi katika chuo cha watoto wa mahitaji maalum.

Watoto wanne ambao wanaonekana kuwa wa mahitaji maalum, mmoja akiwa amekalia kiti cha magurudumu.

Mwanamke mrembo amesimama na anaonekana kuwa anafunza kwa kutumia njia ya ishara.

Mwalimu mwanamke amesimama kando ya mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum.

Mwanafunzi mvulana ambaye anaonekana kuwa ana furaha, ametabasamu. Ameshikilia kitabu kilicho wazi na amekalia kwenye kiti cha magurudumu.

Msichana mbaye anaonekana kuwa anasoma kupitia njia ya ishara ameketi mbele ya kompyuta.

Mwalimu aliyevalia miwani anaonekana kumfunza mwanafunzi somo la kutumia breli.

Mwanamke mwenye nywele zenye mawimbi ambaye anaonekana kuwa mwalimu au msaidizi wa kufundisha anazungumza na mtoto wa kiume mwenye ulemavu ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Mwanamke anayeweza kuwa mwalimu au mtaalamu wa tiba akisaidiana na mtoto wa kiume mwenye ulimavu wa kimwili ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu.

Kijana mwenye ugonjwa wa ulemavu, ameketi kwenye meza na kuandika au kufanya kazi zake za shule. Amevaa shati la rangi ya chungwa na anaonekana makini sana kwenye shughuli.

Mtu mlemavu asiye na uwezo wa kuandika basi anautumia mdomo wake kuandika na kuubeba karatasi.

Mwalimu au msaidizi wakufundisha. Mwanamke mwenye shati la njano amesimama nyuma ya meza na kuwasaidia kundi la wanafunzi watatu. Wote wakiwa walemavu na mmoja akiwa kwenye kiti cha magurudumu.

Msichana mdogo ansoma kitabu kilichoandikwa kwa herufi za breile mikono yake imewekwa juu ya kurasa za vitabu akipitia mistari kwa vidole vyake.

Watotot wawili wadogo wameketi chini wakicheza ndani ya chumba kinacho kuwa shule ya mahitaji maalum kwa watoto.

Kundi la vijana wakiwa wamekusanyika karibu na meza, wakisoma vitabu na kujifunza pamoja, ikionesha mazingira ya maktaba. Kuna msichana mchanga mwenye tatizo la down .